Eneo kubwa la wazi lenye makazi ya watu yakionekana kwa mbali, nguzo za umeme, mnara mrefu pamoja na nyaya za umeme zikipita kwa juu kuashiria upatikanaji rahisi au rafiki wa huduma mbalimbali za kijamii kama vile umeme.

Eneo kubwa la nje lenye mashine mbalimbali, nyaya pamoja na nguzo kwaajili ya usambazaji, usaikishaji, matengenezo na ukarabati wa mifumo mbalimbali ya umeme katika maeneo ya makazi biashara na viwanda.

Eneo kubwa na wazi lenye mashine na nyaya mbalimbali kwa ajili ya usambazaji, usanifishaji, matengenezo na ukarabati wa mifumo ya umeme katika maeneo mbalimbali.

Eneo kubwa la wazi lenye makazi ya watu, ikiwemo nyaya, nguzo, minara pamoja na mashine mbalimbali kwa ajili ya usambazaji, usimikishaji, matengenezo, na ukarabati wa mifumo ya umeme katika maeneo ya makazi, biashara pamoja na viwanda.

Kipande cha chuma cha rangi ya njano chenye taa tatu nyekundu, njano, pamoja na kijani kwa ajili ya kurahisisha upitaji wa watu wanaotembea kwa miguu pamoja na madereva wa magari barabarani.

Eneo kubwa la wazi lilozungukwa na miti, vilima , milima, mitaro pamoja na barabara kubwa katikati kuhashiria usafirishaji wa watu pamoja na mizigo kutoka sehemu moja hadi nyingine .

Kontena kubwa lenye rangi ya njano, lililojaa taka mbalimbali, zikiwemo mifuko, masanduku, na vitu vingine vilivyotupwa, ambalo husaidia ukusanyaji wa taka na kutunza usafi wa mazingira katika maeneo mbalimbali.

Eneo kubwa la wazi la makazi ya watu, lililozungukwa na miti, lenye mabomba pamoja na mitambo mbalimbali ambayo husaidia usafirishaji na utunzaji wa maji eneo hilo.